Sehemu ya kaunta ya baa iliyo na meza refu yenye maua mazuri juu yake ukutani kukiwa na picha ya ndege ambayo imechorwa kukiwa na vinywaji vya kilevi ambavyo vimehifadhiwa kwenye rafu za mbao, na vingine vikiwa ndani ya majokofu.

Jengo kubwa la ghorofa mbele, lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa na bango kubwa linaloonyesha huduma zinazotolewa, ikiwa ni pamoja na vyakula pamoja na vinywaji vya kilevi, kumaanisha eneo hilo ni la baa.

Kijana wa kiume, ambaye ni mhudumu wa baa, akiwa katika eneo la kaunta la baa hiyo akichanganya vinywaji vya aina mbalimbali kwenye kikombe kilichopo juu ya meza, kukiwa na maua yanayopendezesha, pia kuna vilevi ambapo vipo kwenye chupa na vimepangwa katika rafu za vioo.

Magari ya aina moja, yote yakiwa ya rangi nyeupe, yamepangwa katika mstari ulionyooka kwenye eneo lililo la uwazi mkubwa wa maegesho ya magari, ambapo magari hayo yanauzwa.

Kijana wa kike akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anabonyeza vitufe vyenye namba ili kuandika ujazo unaohitaji, kisha bomba lililokatika dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa.

Mashine ya kisasa na ya kielektroniki, ambayo huwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa imeletwa sehemu ya duka ili kufanyiwa marekebisho au matengenezo katika seehemu ambayo ina vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama katika kibaraza cha duka ambalo lina mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yanayotoka kwa mifugo kama vile ng'ombe.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine kubwa ya kisasa, ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pale ambapo atabonyeza vitufe vyenye namba kuandika kiasi, au ujazo unaohitaji ndipo bomba lililopo ndani ya dirisha dogo huanza kutiririsha maziwa.

Kijana wa kike akiwa amesimama nje ya dirisha la duka ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akiwa anapatiwa chupa iliyojaa maziwa ambayo amenunua kwenye duka hilo.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamesimama nje ya duka dogo, lenye mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na vioo, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipo kuwa na mhudumu, ikiwa na bomba lililopo ndani ya dirisha dogo na sehemu ya kubonyeza vitufe ambavyo huingiza kiasi unachohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba ambalo linatiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba vinavyotumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, ikiwa na dirisha dogo lenye bomba na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuandika ujazo unaohitaji.

Mashine ya kisasa ambayo inatoa huduma ya uzaji wa maziwa pasipokuwa na mhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba na vitufe venye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Viti ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa na magodoro pamoja na vitambaa, vilivyoshonewa ili kumsaidia mtu atakae kaa kwa muda mrefu asiweze kuumia.

Vitu vya samani vikiwa vimekusanywa eneo moja kwa ajili ya kuuzwa, mojawapo yakiwa ni makochi ambayo hutengenezwa kwa magodoro na vitambaa vya rangi mbali mbali kama vile bluu na nyeusi, vikiwa pamoja na mito ya kuegemea.

Kijana wa kiume akiwa amekaa kwenye masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi tofautitofauti, vikiwa pamoja na mito ya kuegemea vimetolewa katika eneo lenye uwazi kwa ajili ya kuuzwa.

Duka kubwa ambalo lina milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, ambalo linauza vitu vya samani kama vile; meza za kulia chakula, masofa ya kisasa, vitanda vilivyo na magodoro na vitu vingine vingi.

Sehemu za masoko ambako kuna uzwa vitu mbalimbali vikiwemo viatu au kandambili, zilizopangwa juu ya meza. Pamoja na nguo za wanawake ambazo ni magauni yakiyoning’inizwa kwenye rafu za chuma.

Mazingira ya sokoni ambako kuna watu mbalimbali wanaofanya biashara ya uuzaji na ununuzi wa bidhaa, ambazo zinatumika kwa ajili ya maandalizi ya chakula kama vile nyanya vitunguu karoti na matunda mbalimbali.

Mama akiwa katika mazingira ya sokoni akiwa anapanga nyanya kwenye mfuko wa plastiki ambazo zinauzwa, nyingi zikiwa zipo ju ya meza akipatiwa mteja aliyesimama upande wa pili wa meza hiyo.

Jengo zuri lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, likiwa na bango lililotengenezwa kwa rangi nyeupe, nyekundu, na nyeusi; ambalo linaonyesha kuwa jengo hilo linauzwa na namba za simu kwa ajili ya mawasiliano zikiwa zimeandikwa.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, mojawapo likiwa linauza viatu vya watoto wadogo pamoja na kandambili zikiwa zimening'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa ambalo ndani yake lina maduka madogomadogo yanayouza bidhaa tofautitofauti, moja wapo likiwa linauza viatu vya kiume vilivyo pangwa juu ya maboksi, pamoja na pochi za wanawake ambazo zimening'inizwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nyingi zilizofungwa juu ambazo zinatoa mwanga wa kutosha. Sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae likiwa linauza nguo za watoto wa kike ambayo ni: magauni, sketi, na mashati; yaliyopangiliwa katika rafu za chuma.